Kuna mtu mmoja tunaona amesimama karibu na miti ni kama amejiekelea kwa mti mmoja yenye imesimama. Kando kidogo tunaona ndizi mingi zilizopangwa zimepangwa hadi imekuwa mlima. Kando kidogo nyuma ya hizi ndizi zilizopangwa tunaona miti, tunaona mimea ya ndizi, tunaona shamba ya ndizi.

Ndizi zimeivaa sana. Ndizi mbili zilizo karibu na picha hili zinaonekana zimeiva vizuri. Kando yake kidogo mbele kuna ndizi mbichi. Tena kwa kando ya hizi ndizi ni ndizi mingi sana. Inaonekana hapa ni shamba la ndizi.

Ng'ombe, ng'ombe yenye imefungwa minyororo kwa miguu yake ya nyuma, tena kuna, ni ng'ombe kubwa sana, kuna maji yenye zinatoka kwa mfereji iliyo karibu na hili ng'ombe, ni kama imetoka hadi imejaa chini. Mtu mwenye amesimama kando yao pia kuna kitu ameshikilia kwa mkono moja na kuna kitu ameshikilia kwa mkono ingine pia.

Hapa tumeonyeshwa mitungi mbili inaonekana ni mitungi wa maziwa, Kuna mtu anaonekana kuwa anafunga Hizi mitungi kwa pikipiki, kando yake kidogo tunaona lori iliyo na mtungi pia Tena ni Lori ya maziwa, kando yake tunaona Kuna watu wanaonekana kuwa kufanya kitu.

Mama hao, wawili wamekaa chini, mmoja ameinama, wawili pia wamesimama. Kuna kitu yenye aina kitu katikati. Kando kando kuna vindoo zenye zimekatwa kidogo kidogo ni kama kuna vitu vyenye ni nyeupe inakaa kuwa maziwa na wanaonekana ni kama wanapima.

Ndizi iliyoiva vizuri sana imeonekana Kwa hili picha. Ndizi hili linaonekana imesimamishwa vile tunavyo ona, upande kidogo ya mkono ikiwa imeshikilia hii ndizi ili idimame vizuri .

Inaonekana hapa tunaona kuna ndizi mingi sana zilizowekwa kwa meza. Ndizi hizi zimeiva vizuri. Ni ndizi mingi zimetandikwa hadi kwa upande mwingine wa meza. Kando yake kuna mama ambaye ameshika ndizi anaonekana kuwa anaonyeshana ama kuuza.

Ndizi iliyo kwa hii meza ni ndizi yenye imeiva sana. Ndizi yenye inakaa kuwa zimeiva kuzidi. Kuna kando yake mtu amesimama. Kando ya huyo mtu kuna mama ambaye ameshika tray ya ndizi na kando ya huyo mama kuna watu ambao wamesimama pia.

Hapa tumeonyeshwa mama mmoja ambaye amekaa karibu na ng'ombe iliyofungwa miguu yake ya nyuma yote mbili, huyu mama anaonekana kutoa maziwa kutoka kwa titi la huyu ng'ombe vile tunavyoiona ameshikilia chupa lake mkononi akiwa ameshikilia titi la ng'ombe.

Ndizi, ndizi mbichi sana zenye zimepangwa vizuri, mingi tena sana. Zote zinaonekana kuwa ndizi zenye zinatoshana kwa urefu tena zimetoshana kila kitu. Zimepangwa kwa laini, tena kuna zenye zimitolewa, zilizo kando.

Mwanaume mwenye amekaa kwa hapa chini kando yake kuna ndizi kwa meza kuna sahani iliyo kwa meza, mkono wake ameshika ndizi yenye ametoa makanda na Kwa mkono wake ingine ameshika makanda ya hiyo ndizi.

Hapa tumeonyeshwa ng'ombe mmoja ambae amesimama tena kando yake kuna mtu ambaye amevalia mtungi la dawa ameshika mkono mwingine ameshika baipu ya dawa anaonekana kuwa ananyunyuzia huyu ng'ombe dawa.

Tunaonyeshwa mimea. Mimea hizi ni ya mti wa ndizi. Tunaona mti ya ndizi. Kando kidogo kwa hio mti wa ndizi tunaona mtu mwanamme mmoja ambaye amesimama ameshikilia, amesimama karibu na ndizi inayokaa kama inaeza anguka. Kuna mti mkubwa refu enye anawekelea ili isaidia isianguke.

Hii yenye ndizi tumeonyeshwa kwa Ili picha tunaona ni ndizi kubwa sanaa mirefu vile inavyoonekana kwa Ili picha, unaonekana kuwa ndizi yenye imekomaa sana Tena Kuna miti imewekelewa karibu na hiyo ndizi inaweza kuwa ni mti imewekelewa ndio isaidie hiyo ndizi isianguke.

Wamama hawo ambao wamesimama. Mmoja wao ameshikilia chakula. Kuna chakula simewekelewa kwa hili vitu tofauti. Tunaona mkono mbili imeshika hili kitio ya chakula mwingine akionekana kuwa anataka kuipakua mwingine kando wakiwa wamesimama.

Tunaonyeshwa mahindi iliyogawiwa mara mbili, kuna upande mmoja na upande wa pili. Kwa upande ulio karibu sana kuna mtu amesimama kando ameshikilia mahindi moja iliyo mbaya, iliyo haribika na anaonekana kuonyeshana.

Ni shamba. Hili inaonekana kuwa ni shamba. Tunaona kuwa kuna mahindi iliyo kando mbali kidogo. Pia kuna ndizi na upande mwingine pia tunaona kuna ndizi. Kuna chakula ya ng'ombe, mbali sana tunaona ni miti tu.

Mama mwenye anaonekana ni mama daktari ameshika gilazi kwa hili gilazi kwa mkono ingine mwingine ameshika chupa inaonekana ni chupa ya dawa, inaonekana kutoa dawa kutoka kwa hile chupa akiwekelea Kwa gilazi mahali kuna vitu nyeupe kama maziwa.

Mtu mwenye amesimama hapa amesimama katikati ya mimea, mimea za mahindi, ni katika pia shamba, kuna mahindi moja yenye ameshika kwa mkono yake, mahindi yenye imetolewa peels zake, tena tunaona mahindi zingine zenye zimetolewa lakini bado tu ziko kwa miti.

Hili ng'ombe nyeupe iko na nyeusi kidogo kidogo. Imesimama imefungwa karibu na mdomo imefungwa pia mikono mbili zilizo nyuma. Anaonekana kuwa kukamuliwa na mashine. Labda kuna mashine yenye zimetoka kwa chuchu lake zikienda kwa galani iliyo kando.

Tunaona ndizi mbili, hizi ndizi mbili tunaona ni tofauti , ingine ni mrefu, ingine ni kidogo tena kwa hizi ndizi kuna matofauti ingine kuna mahali imefunjika hadi juu ingine imefunjika katikati yake .

Shamba, shamba hapa iko na mimea kwa hili shambani, inaonekana ni shamba yenye imelimwa, tunaona kuwa imelimwa hakuna nyasi, shamba ya mimea hizi ni mimea moja tu pekee yake, kuna mimea kubwa na kuna mimea ndogo ndogo, ni mimea ya aina moja ya ndizi.

Hizi ni ndizi, ndizi zenye inakaa kuwa ni kama imeharibika, zinaonekana rangi yao ya juu inaonekana kuwa ni kama imechomwa na jua, vile tunavoone ni ndizi zenye zinakaa kukufa, kando kidogo kuna ndizi ndizi tu iko sawa, na nyuma ya hizi ndizi kuna msitu kubwa.

Yenye tunaona hapa, tunaona ndizi mbichi zilisopangwa hapa kwa hili kwa chini. Tunaona ndizi mingi sana. Kando yake tunaona kuna watu ambao wanakaa kusimama. Mbele yake kidogo tunaona kuna lori limesimama inakaa kuwa inatolewa ndizi ndani

Ng'ombe inaonekana kuwa imefungwa vizuri, inasimama kwa mahali imejengwa. Kando yake kidogo kuna mama amekaa karibu na hili ng'ombe, tena tunaona ameshikilia jagi la maziwa inaonekana kuwa anatoa maziwa kutoka titi la ng'ombe.

Iliyo hapa ni matawi ya ndizi vile tunavyoiona ni matawi refu refu ya ndizi. Hii inaonekana ni shamba la ndizi vile tunavyoiangalia kuna matawi mingi iliyo karibu na iliyo mbali ya hapa.

Mikono zinazoonekana hapa zimeshika chakula, tunaona ni kama wanapakua chakula, wameshika kwa tray ya kuekelea bakauli, tunaona mama mmoja kando ameshikilia anawawekelea wengine anawapukulia kutoka kwa sufuria iliyo chini yao.

Mkono yenye tunaonyeshwa mwenye ameshikilia ndizi, ameshikilia juu, ni ndizi yenye imeiva upande ingine imeiva vizuri, upande ingine ni mbichi tu, pande ingine tu imeiva kidogo, upande ingine tu tunaona haija onekani vizuri.

Kuna ng'ombe yenye inaonekana hapa, tunaona ni ng'ombe tatu kando yake kidogo kuna watu wawili wanakaa kuwa wanatoa maziwa kwa hilo ng'ombe. Vile tunaona kuna mtungi iliyowekwa karibu yao tena tunaona kuna paipu zenye zimetoka kwa titi la ng'ombe zikienda kwa mtungi mmoja.

Mtu ambaye anaonekana kwa hili picha mwenye amevalia kofia lake nyeupe, kando yake tunaona kuna ndizi, kuna matawi za ndizi zinazo onekana. tena tunaona kuna ndizi ambao anajaribu kuishika, hiyo ndizi inaonekana ni ndizi yenye imefunikwa anajaribu kuifungua.

Hapa tunaona kuna vitu za mitungi za maziwa vile tunavyoiona hapa ,tena tunaona hii ni duka ambalo tena kando yake tunaona kimeandikwa, kimechorwa kuna mchoro wa ng'ombe kuna mtu tena pia ako hapo tunaona kuwa anapima maziwa.

Watatu wenye mavalia ya nguo zenye zimefanana. Nguo nyeupe wamefunika kichwa zao. Tena wamevaa viatu vyao refu nyeupe. Wamekaa kuna stove wamekaa sufuria juu ni kama kuna kitu wanakoroga kwa sufuria ndani.

Tunaona ndizi. Tunaona mti wa ndizi. Tunaona ndizi yenye imezaa ndizi kubwa sana, kando yake kidogo kuna mtu amesimama karibu na hilo ndizi. Anaonekana kushika ndizi. Anaonekana kuwa ni kama anataka kuchuna ndizi hiyo.

Chupa ambayo tumeonyeshwa hapa tunaona iko na maziwa, kando kidogo kwa hiyo chupa kuna chupa ingine tena iko na maziwa kidogo kiasi, tena tunaona kuna ng'ombe amesimama karibu na hiyo, kuna mashine imetoka katika kwa titi la ng'ombe ikielekea kwa chupa, ni kama ni mashini ya kukamua ng'ombe.

Tunaona ng'ombe ambao wanakamuliwa na mashine vile tunaona kuna mtungi ya maziwa zilizo kando ya hizi ng'ombe. Tena tunaona kuna paipu ama kuna kuna mashine ambazo zimeingishwa kwa titi la kila ng'ombe. Kando kidogo karibu na ng'ombe mmoja iliyo mbele, tunaona kuna mtu ameinama. Naye kuna mwingine amesimama ni kama anaiwekelea mkono yake kwa mtungi mmoja.

Tunaona kuna mama mwenye amekaa na vitu zenye wameanika chini kwa gunia, kuna mtu mwenye ameinama , kuna mtoto mwingine mwenye ameinama. Mtoto aliye karibu sana ameshikilia kijiti kubwa sana na anatembelea katikati ya vitu zenye zimeanikwa.

Ng'ombe, ng'ombe wenye wamelala, ng'ombe wenye wanakaa kwanza chafu sana, kuna mmoja mwenye amesimama, wengi wao wamelala chini. Katikati iko mahali wamelala yenye imekaa upande mwingine, kuna shimo lililo katikati, kuna wenye wanakaa uko ni kama wameingia kwa hilo shimo, mbele yao kuna nyasi.

Mahali tunayoiona, tunaona ng'ombe ambao wamesimama. Tunaona ni ng'ombe ambao wako na rangi yenye inafanana. Tena tunaona ng'ombe kwa masikio yao tunaona kuna vitu kuna mpira zilisoiwekwa. Tena kando yake tunaona kuna maji zilizowekwa, kuna kitu imejengwa na maji iko ndani.

Hili shamba inaonekana ni shamba ya ndizi. Vile tunavyoinekana mimea iliyo kwa hii shamba mingi ni ndizi. Tunaona ndizi iliyopagwa kwa laini. Ndizi yenye haijakomaa vile tunavyoiona ni ndizi bado mbichi sana.

Ndizi, ndizi yenye bado iko tu kwa shamba, zimeonekana ndizi zenye zimezaa mbili. Ndizi hizi zimefunikwa na karatasi yote mbili, karatasi yenye imeraruka, tena tunaona kuwa kuna ndizi zingine zilizo kando kando ya hizi.

Hapa kunaonekana hapa ni ng'ombe wenye wanakaa kufanana kirangi tena tunaona kwa masikio yao kuna mipira zimewekewa kwa masikio yao. Tena mahali hapa mahali pamekaa tunaona ni nyumba ambayo iliyokawia, vile tunavyoiona muna upande mwingine imegawanywa na kuna ng'ombe wengine.

Zilizo kwa tray. Hizi ndizi zilizo kwa tray zinaonekana ni ndizi imeiva vizuri. Zingine zenye ziko chini tunaona ni ndizi mchanganyiko. Kuna zenye hazijaiva vizuri na zingine zenye zimeiva vizuri.

Watu wanaonekana hapa ni watu ambao wanaonekana wanalima, wanaonekana kuwa wanapanda ndizi, kuna ndizi zimepandwa, kuna enye ni kama wanaendelea kuvipanda moja wao ameshika jembe, wengine wakiwa wamesimama kando yake.

Nyumba kidogo imeonekana upande kidogo ya nyumba iliyo kando. Kando kidogo kuna chumba kingine kidogo imeonekana ni kama choo. Tena kwa upande mwingine kuna shamba ya ndizi. Ndizi mingi zilizoonekana kwa hilo shamba. Tena kando kidogo tunaona kuna kitu imeanguka ni kama ilikuwa imewekelewa juu mabati.

Hapa kwa hii nyumba yenye imejengwa iko juu yake imetengenezwa vizuri kando ya hii nyumba na kando yake kwa mahali pote tunaona ngombe wanajaribu kukula ngombe iko pande yote mbili katikati tunaona kuna watu ambao wanatembea katikati

Soko, soko ya chakula, mingi yao ya hizi chakula ni ndizi. Mengi yao ya hizi ndizi tena ni ndizi yenye zimeiva, kuna ndizi zenye bado ni mbichi. Tena chini yao kwa hili meza kuna vitu zingine kadhaa, kuna machungwa, kuna kitunguu, garlic Tena tunaona tena kuna kitu kama viazi.

Watu wenye wako hapa, tunaona kuna mwingine amekaa, kuna mama amesimama, kuna mwanamme ameinama kidogo. Kando yao kuna ndizi mingi mbichi zilizowekwa chini, tena kuna matawi ya ndizi zilizowekwa ndio ndizi imekalia juu.

Kwa picha hili tunaona mtu ambaye anakaa kuwa anachunga ng'ombe. Tunaona ng'ombe ambao wamesimama kando yake. Tena kwa hili picha tunaona vitu kama chakula cha ng'ombe iliyowekwa karibu. Tena tunaona kuwa hapo mahali ng'ombe wamesimamia ni miwekwa. Kuna mjengo imewekwa juu.

Imeonyesha ng'ombe ambao wamefungwa kwa kitu niimechengwa tena kando yake tunaona kuna mtu ambaye amebeba mtungi ya dawa. Amaishikilia ameka kwa mkongo yake huku ameshikilia paipu inayotoa hizo dawa. Anaonekana kuwa ananyunyuzia hizi ng'ombe dawa.

Hii yenye imelala ni ng'ombe wawili ambao wamelala, wamelala vibaya sana, ni ng'ombe kubwa, kuna kitu yenye wako nayo kwa shingo, wamelala karibu na nyasi zilizo kando, ng'ombe hawa wote wawili wamelala ni kana kwamba wamekufa.